Mtoto huyu anapewa chanjo na muuguzi kwa hospitali uku mamake akimbeba akimshika mkono na mguu ili asitingike. Kando yake kuna mama amebeba mtoto na muuguzi mwingne akisimama kando.